Eneo la viwanda lenye milima na miti mingi. Moshi mweupe mkubwa unatoka kwenye minara kadhaa, unaopaa angani chini ya anga ya buluu. Hii inaashiria uwepo wa kituo cha kuzalisha umeme, pengine cha joto ardhi kutokana na kiasi kikubwa cha mvuke.

Mnara mkubwa umeme umesimama wima juu ya kilima chenye majani mabichi, ukitawala anga la buluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Nyaya za umeme zinaenea kutoka mnara huo kuelekea upande wa kushoto, zikipotea angani.

Gari maalum lenye korongo refu limejengwa, linaonekana likiwa limeinua kuelekea nyaya za umeme. Korongo hilo lina kikapu au jukwaa la wafanyakazi likionyesha shughuli za matengenezo au ujenzi wa miundo mbinu ya umeme.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia sare za bluu wanaonekana wakifanya kazi karibu na nguzo ya umeme. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu iliyoegemea nguzo huku mwingine akisimama chini karibu na nguzo hio.

Upeo unaonyesha safu ya nguzo za umeme zikisabaza nyaya ndefu zimesimama imara katikati ya uwanja mpana wa kijani kibichi. Anga la buluu limepambwa kwa mawingu meupe meupe yakiogeza uzuri wa madhari. Nguzo izo zikiwa zimesimama wima zinaashiria mtandao tata wa usabazaji wa nishati unaouganisha maeneo mbalimbali.

Kituo kikubwa cha umeme kikiwa na miundo mingi ya chuma na minara ya kusambaza umeme. Jengo dogo jeupe na jengo kubwa la gala lenye paa la kijani pia yanaonekana katika eneo hilo. Wingu nzito na anga la giza limejaa nyuma, likionyesha labda hali ya hewa inabadilika au ni jioni.

Kituo kikubwa cha umeme wa joto ardhi kinaonekana kutoka juu. Moshi mwingi unaonekana ukitoka kwenye minara ya kupoezea. Kuna majengo mengi na miundo ya chuma iliyojengwa katika eneo hilo.

Kiwanja kikubwa cha kuzalisha umeme kinatawala mandhari, kikiwa na majengo ya kijani kibichi na minara mingi inayotoa mvuke angani. Mvuke mwingine unaonekana ukitoka ardhini, ukionyesha shughuli za kijiografia.

Minara ya umeme ya juu inaonekana ikisimama dhidi ya anga la machweo. Nyaya nene za umeme zimeunganishwa kwenye minara zikienea kote. Jua linaonekana likizama nyuma ya minara, likitoka rangi ya machungwa na manjano. Hii inaweza kuwa sehemu ya miundo mbinu muhimu ya usambazaji umeme.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi na baadhi kofia ngumu za manjano wanasimama katika eneo la kituo cha umeme. Mmoja wa wanaume hao aliyevalia kofia ngumu, anaelekeza kwa mkono wake kuelekea miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme.

Maji mengi yamekusanyika nyuma ya ukuta mkubwa wa bwawa na muundo wa kituo cha kuzalisha umeme unaonekana wazi. Kuna miundo mbinu ya nyaya za umeme zinazoelekea mbali, ikionyesha usambazaji wa nishati. Mandhari inayozunguka inaonekana kuwa na milima na mimea, ikiongeza uzuri wa mazingira.

Mnara mrefu wa chuma unajitokeza angani ukiwa umeunganishwa na nyaya nyingi za umeme zinaoelekea kwenye kituo kikubwa cha kupoza umeme. Kituo hicho kina vifaa vingi vya chuma vilivyopangika kwa utaratibu.

Taka nyingi zimerundikana kwenye ardhi, zikiunda mlima wa uchafu na vitu vilivyotupwa. Katikati ya mandhari haya, mtu mmoja ameegama akichagua vitu kutoka kwenye rundo la taka. Akionyesha juhudi za kukusanya au kuchakata.

Kikundi cha watu wanne wamejitumbukiza kwenye maji yenye matope wakijaribu kusafisha au kutoa kitu kutoka humo. Wanaume hao wamevalia nguo tofauti, na wote wamejitolea katika shughuli hio, wakitumia mikono yao na zanaa zinazoonekana wazi kuondoa vitu.

Mtu mmoja amebeba gunia kubwa la chupa za plastiki huku kichwani, akivuka mkondo wa maji machafu barabarani. Nguo zake zinaonekana kuwa zimechafuka, na anaonekana akipitia eneo la makazi duni yenye vibanda vilivyojengwa kwa mabati.

Katikati ya umati wa watoto wa shule, mwanaume mzima amesimama akishika mche wa mti kwa uangalifu, akijiandaa kuupanda. Watoto wakiwa wamevalia sare za shule na nguo za kawaida, wanamtazama kwa hamu, wakionyesha shauku yao katika mradi huo.

Eneo la pwani lenye mchanga mweupe na maji ya bahari ya kina kifupi linaonekana wazi. Bingu ya buluu isiyo na mawingu mengi inatawala sehemu kubwa ya taswira, ikionyesha hali ya hewa safi. Mawimbi madogo madogo yanaonekana yakivuka ufukwe na baadhi ya mawingu meupe yanaonekana kuelekea upeo wa maji.

Eneo pana lenye nyasi linaonekana likizugukwa na miti mirefu yenye matawi yaliyoenea. Nyuma ya miti io, majengo kadhaa yenye paa za kahawia yanaweza kuonekana yakipendekeza uwepo wa malazi au makazi.

Tembo watatu wamesimama karibu, wakionekana wakila majani mabichi au wakichunguza mimea iliyo mbele yao. Ngozi zao zina rangi ya kahawia na wote wana pembe ndogo zinazoonekana. Tembo aliye mbele kabisa anatumia mkonga wake kuchunguza mimea, huku masikio yake makubwa yakionekana wazi.

Tukio la kusafisha linaonekana likifanyika, ambapo rundo kubwa la takataka na udongo mchafu limekusanywa kwenye mkokoteni au gari dogo. Watu wawili wanaoonekana kuwa wafanyakazi wa usafi wamesimama karibu na rundo hilo.

Kundi la wachezaji limejipanga katika muundo maalum kwenye jukwaa la mbao linalong'aa. Wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi za machungwa na michoro. Na baadhi yao wamepambwa kwa manyoya meupe kichwani.

Jengo refu lenye mnara wa saa na bendera juu linaonekana likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi. Karibu na jengo hilo, kuna eneo la kuegeshea magari lenye magari kadhaa. Barabara iliyo na lami na miti ya mitinde inazunguka jengo.

Eneo la ujenzi linaonekana ambapo mfereji mrefu umefukuliwa kando ya barabara udongo mwingi umefukuliwa na kuwekwa pembeni ukiwa na mabaki ya takataka upande mmoja kuna ukuta wa matofari unaonekana kuwa sehemu ya jengo au muundo mwingine.

Punda milia wawili wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao mandhari ya jiji lenye majengo marefu linaonekana likionyesha tofauti kati yamaisha ya porini na mijijini. Anga ;linawawingu mepesi na ardhi inaonekana kuwa tambarare

Kundi la ng'ombe wengi baadhi wakiwa weupe na wengine wa kahawia. Wamekusanyika karibu na eneo lenye tope. Wengine wanaonekana wakiinua vichwa vyao kabda wakinywa maji au wakitafuta malisho.

Bustani au hifadhi yenye nyasi zenye kijani kibichi na miti mirefu inaonekana wazi. Katikati ya bustani kuna meza ya picnic na viti, ikialika watu kukaa na kufurahia mandhari. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna mwanga wa jua unaoangukia kwenye bustani.

Katika mahabara hii, wanasayansi wawili wamevaa makoti meupe wakifanya majaribio. Mwanamke upande wa kushoto anaonekana aki shughulikia vifaa vya mahabara vilivyoko kwenye meza. Mwanaume wa upande wa kulia anashikilia chombo cha kupimia au anaonekana akichunguza kilio ndani yake.

Mto unatiririka katikati ya mandhari yenye uchafu mwingi. Kando kando ya mto kuna majani mabichi na miti, huku pia kukiwa na takataka zilizotapakaa ndani na pembezoni mwa maji. Nyuma kuna majengo makubwa ya viwanda na magari yaliyosimama, kuashiria shughuli za binadamu karibu.

Wanaume kadhaa wakiwa wamavelia fulana za rangi ya kijani kibichi na za kujikinga. Wanajitahidi kusafisha eneo lenye uchafu mwingi. Wamesimama ndani ya maji meusi wakitumia zana kama vile fimbo na reki kukusanya takataka.

Wanaume wawili wanakusanya takataka katika eneo lenye mimea mingi. Mmoja amevaa shati la miraba miraba na mwingine amevaa shati la machungwa. Wote wawili wakishika mifuko mikubwa. Chini yao kuna mkusanyiko mkubwa wa chupa za plastiki tupu zilizotupwa; zikionyesha uchafuzi wa mazingira.

Bomba kubwa la maji linapita juu ya mkondo wa maji machafu. Maji chini ya bomba yana rangi ya kahawia, ikionyesha huenda ni matope au yana uchafu. Mabomba yana viunganishi vikubwa, vinavyoashiria mfumo imara wa usambazaji wa maji.

Mtu ananywa maji akishika mfuko huo kwa mkono mmoja na kunywa moja kwa moja. Uso wake umeelekezwa juu kidogo akionyesha jinsi anavyokunywa maji hayo. Mandhari nyuma yana miti isiyo wazi ukionyesha kuwa tukio hilo linafanyika nje labda chini ya kivuli cha mti.

Kundi la watu linaonekana likifanya sherehe au ngoma ya kitamaduni, huku baadhi yao wakiruka juu kwa furaha na nguvu. Wamevaa mavazi yenye rangi nyekundu na shanga mbali mbali, zikionyesha utajiri wa tamaduni zao.

Maandari hii unatoa taswira ya mazingira ya makazi duni, ambapo mito ya taka imetapakaa kando ya majengo yaliojengwa kwa mabati na vifaa vingine vya muda. Maji machafu yanatiririka jini ya eneo hilo yakipitia rundo kubwa la takataka na uchafu.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya bluu, wamekusanyika katika eneo la wazi. Ikionyesha shughuli ya kijamii. Miche mingi ya miti imepangwa mbele yao, ikiashiria mradi wa upandaji miti.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi kwenye shuka nyeupe iliyotandikwa chini akifurahia picnic chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Amevaa gauni la maua na anaonekana akichagua matunda kutoka kwenye sahani iliyo mbele yake.

Eneo lenye makazi ya muda mufupi linaonekana likiwa limeadhiriwa na maji mengi ya kahawia ambayo huenda ni maji ya mafuriko au mto wenye matope. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wanajitahidi kuokoa mali zao au kufanya shughuli za kawaida kando ya maji.

Mjengo wa nyumba duni umejengwa kwa mabati na mbao zikionyesha hali ngumu ya makazi. Nyumba hizo zimepangwa kwa mteremko wa kilima huku miti ikionekana nyuma. Nguzo za umeme zimetawanyika kila mahali zikionyesha miunganisho ya umeme isiyo rasmi.

Kundi la punda milia linanywa maji kutoka kwenye bwawa ndogo, likionyesha mazingira ya asili. Nyasi fupi na kijani kibichi imetawanyika kuzunguka bwawa. Na kwa mbali, miti na vichaka vinaonekana. Maji yanaonekana safi na yanawatosha wanyama hao. Utulivu wa mandhari unaashiria mazingira salama kwa wanyama pori.

Mwanaume mwenye nywele zilizokunjamana na amevaa shati la buluu anaonekana akitangamana na rundo kubwa la taka hasa chupa za plastiki. Anaonekana akiwa katikati ya rundo la taka ambalo limerundikana karibu na kingo za mto au mkondo wa maji wenye rangi ya kahawia.

Mnyama anayefanana na mbwa mwitu mwenye rangi ya kahawia na mgongo mweusi, amesimama katikati ya uwanja wa nyasi. Masikio yake yamesimama wima, na mkia wake mweusi unaonekana ukiwa umetulia, huku akiangaza macho.

Mlima mkubwa wa mifuko ya plastiki iliyotupwa ovyo karibu na eneo la maji. Takataka hizi zimezagaa ardhini zikichafua mandhari ya asili. Kwa mbali mtu anaweza kuona mtu akijaribu kukusanya baadhi ya mifuko hiyo labda kwa ajili ya kuchakata au kutafuta vitu muhimu.

Katika mandhari ya kijijini kibichi yenye miti, tembo mchanga anakunywa maziwa kutoka kwa chupa kubwa iliyoshikiliwa na mwanamume. Mwanamume huyo amevaa kofia nyeupe na koti la kijani akionyesha utunzaji wa kwa mnyama huyo.

Mwanamke amevalia koti nyeupe na sketi nyekundu yenye maua akitumia jembe kuchimba shimo ardhini. Wanafunzi wawili waliovalia sare za shule za rangi nyeupe na kijivu wamesimama nyuma yake wakimwangalia akifanya kazi.

Kundi la pundamilia linaonekana likila nyasi kwenye savana yenye nyesi ndefu zilizokauka. Pundamilia wengine wametawanyika kwa mbali, baadhi yao wakila nyasi huku wengine wakisimama tu. Kwa ujumla inaonekana kuwa eneo la wazi lenye mimea na vichaka vidogo.

Njia ya reli ndefu inaonekana ikielekea mbali. Jua linazama au linachomoza likionyesha rangi nzuri za machungwa na zambarau angani. Majengo marefu ya jiji yanaonekana yakiongezeka kwa mbali, yakizungukwa na miti mirefu. Mwangaza wa jua unaonyesha miwani ya reli, ukitengeneza mandhari ya kupendeza.

Twiga mmoja amesimama katikati ya kichaka chenye majani mabichi akionekana akitembea polepole. Shingo yake ndefu na rangi yake ya kipekee yenye madoa meusi na kahawia inajitokeza. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga lenye mawingu meupe. Mazingira yanaonyesha kuwa yuko katika hifadhi ya wanyama au mbuga.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo lenye tope na uchafu, wakijishughulisha na usafishaji. Wamevalia buti za ngano na baadhi yao wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani. Wanaonekana wakikusanya takataka na uchafu kutoka kwenye maji machafu.

Mandhari ya savannah yenye maji kidogo na anga la bluu inaonekana. Huku kundi la tembo likitembea kando ya barabara ya vumbi. Gari la watalii, ambalo linaonekana kuwa la safari, limeegeshwa kando. Likiwapa nafasi tembo hao. Mbali kidogo, tembo wengine na wanyama wengine wanaonekana wakitembea karibu na maji.

Jengo refu na la kisasa la Kenyatta international Convention centre linasimama katika ya jiji la Nairobi Mbele yake kuna chemichemi na sanamu ya mzee kenyatta rais wa kwanza wa kenya.

Simba jike anaangalia kupitia waya wa uzio, macho yake yakiwa makubwa na ya kuvutia. Ulimi wake mdogo unaonekana ukitoka nje, labda akijaribu kunusa au kulamba kitu. Uzio wa waya uko mbele kabisa ya simba, ukionyesha kuwa yuko ndani ya eneo lililofungwa, kama vile hifadhi ya wanyama au zoo .

Mandhari inaonyesha makazi duni yaliyofurika katika maji ya kahawia huku nyumba zilizojengwa kwa mabati zikisimama katikati ya uharibifu. Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kupita kwenye maji yaliyotuama wakionyesha athari za mafuriko. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa isiyo tulivu.

Barabara kuu iliyojengwa kwa miundo ya saruji inasimama juu ya barabara yenye shughuli nyingi, ikionyesha maendeleo ya miundo mbinu. Magari mengi, ikiwemo mabasi na magari madogo, yanatembea chini ya barabara hio ya juu, ikionyesha msongamano wa magari jijini.

Wanaume wawili wamepiga magoti kwenye eneo la nyasi wakifanya kazi ya upandaji miti au bustani. Wote wamevaa barakoa huku mmoja akiwa amevaa koti la kahawia na mwengine koti la kijivu. Kwa mbali kundi la watu linaonekana likishiriki katika shughuli kama hiyo likionyesha mradi wa jamii.

Wanaume wanne wamejikita katika kazi ya kuunganisha mabomba makubwa ya chuma yaliyozikwa kwenye shimo la udongo mwekundu. Crane inatumika kuinua na kushikilia bomba, ikionyesha mradi kubwa wa ujenzi wa miundo mbiu ya maji.

Mandhari hii inaonyesha makazi duni ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara. Mbele kuna mto au mkondo wa maji machafu uliovalia takataka na mimea iliyonyauka.

Onyesho la sarakasi linafanyika ndani ya ukumbi mkubwa wenye paa la duara na viti vya watazamaji vilivyopangwa kwa ngazi. Waigizaji wanne wakiwa wamevalia nguo zenye mistari nyekudu na nyeupe wanafanya miondoko ya ajabu katikati ya jukwaa la mbao.

Mazingira yamefurika kwa matope na uchafu yakionyesha athari za mafuriko au maafa mengine ya asili. Mwanaume amesimama katikati ya matope mengi akishikilia mabaki ya bati yaliyobomoka, labda kutoka kwa nyumba. Nyumba zilizobomoka zimeonekana nyuma yake, zikionyesha uharibifu mkubwa. Rundo la taka na vifaa vilivyoharibika vimetawanyika kila mahali.

Mtu anaonekana ameshika kichwa cha twiga. Twiga mwingine anaonekana nyuma. Mtu huyo amevaa kofia, koti la samawati na suruali ya rangi ya chungwa. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye miti.

Sehemu kubwa ya jiji lenye majengo marefu yanayochana anga. Jengo maarufu la Kenyatta International Convention Centre, linaonekana wazi lkiwa likuzungukwa na majengo mengine. Kwa mbali, miundombinu ya barabara na madaraja inaonekana ikionyesha mtandao changamano wa usafiri jijini.

Twiga watatu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na msitu mdogo huku mmoja akiwa ameinamisha kichwa chake karibu na mwingine. Mandhari yanaonyesha eneo la wazi lenye miti na nyasi labda ndani ya hifadhi.

Mkono wa mtu unaonekana ukishika bomba linalomwanga maji kwenye kontena la samawati. Kontena kadhaa za plastiki za rangi ya manjano na samawati zimepangwa kwa rundo, zikionyesha ukusanyaji wa maji. Baadhi ya kontena zina vifuniko vya rangi ya machungwa. Mazingira haya yanaweza kuashiria shughuli ya kupata au kuhifadhi maji

Kundi la pundamilia linasimama katikati ya barabara ya vumbi huku mazingira ya wazi na ya kijani yakionekana pande zote. Pundamilia wakubwa na wadogo wamejipanga wakionyesha familia au kundi la asili.

Nyati mmoja mkubwa amesimama imara katikati ya uwanja wenye nyasi fupi. Pembe zake zenye nguvu zikiwa zimepinda vizuri juu ya kichwa chake. Ngozi yake nyeusi yenye nywele inawiana na mazingira ikionyesha uimara wake.

Abiria wanashuka na kupanda basi la rangi ya zambarau lilosimama kando ya barabara, likiwa limejaa watu ndani. Wanaume na wanawake wanatembea karibu na basi hilo. Wengine wakionekana wakiondoka eneo hilo, huku wengine wakikaribia.

Trafiki inaonekana ikiwa imesimama kwenye makutano ya barabara yenye shughuli nyingi . Magari mbalimbali, ikiwemo gari ndogo la kifamilia na mabasi mawili, yamejaa barabarani . Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao za njano na buluu wanasimamia mtiririko wa magari.

Magari yamepanga foleni barabarani yakiwa tayari kwa safari. Basi la mbele lina maandishi Double M Commuter kwa herufi kubwa za machungwa na limeegeshwa kando ya barabara. Mwanamume mmoja aliyevaa fulana ya usalama ya rangi ya kijani kibichi anaonekana akiongea na mwanamume mwingine aliyevaa shati jeupe.

Kuna msongamano wa magari katika makutano ya barabara. Magari mbalimbali ikiwemo magari madogo, mabasi na malori yanaonekana yakitembea au kusubiri kwenye taa za trafiki. Pikipiki yenye abiria wawili, mmoja akiwa amevaa koti la manjano na mwingine koti la waridi yuko mbele karibu na gari la samawati.

Magari ya abiria yamejipanga barabarani, yakipakia na kupakua abiria. Gari la mbele lina rangi ya kijivu na limejaa watu, huku mabango yenye maandishi yakionyesha maeneo ya safari. Watu wengine wamekusanyika karibu na magari hayo, baadhi wakionekana wakingojea na wengine wakipakia mizigo.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na mabasi na magari mengi yakipita. Watu wanatembea kando ya barabara na wengine wamesimama kwenye vituo vya basi majengo marefu yaliyona matangazo makubwa kama vile Tecno yanatambulika nyuma.

Barabara inaonekana yenye magari machache yakipita pande zote mbili. Baadhi ya maeneo ya barabara yanaonekana kuwa na mabwawa madogo ya maji labda kutokana na mvua ilionyesha hivi karibuni. Upande mmoja wa barabara umepakana na miti mirefu yenye majani mabichi ikiongeza uzuri wa mazingira.

Barabara kuu iliyojaa magari inaonekana ikienea mbali, ikiwa na magari mengi na basi za abiria zikisonga polepole. Kando kando ya barabara kuna majengo marefu na biashara ndogo ndogo zilizojengwa zikionyesha shughuli nyingi za mijini.

Barabara kuu yenye magari kadhaa na watu wanaotembea kando ya njia inaonekana. Daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya buluu imevuka barabara hio likitoa njia salama kwa watu kuvuka. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa isiyo na jua kali.

Mabasi mawili ya abiria ikiwemo moja ya kijani na lingine ya kijivu lililoandikwa Mombasa, yamesimama barabarani. Watu wanatembea karibu na mabasi hayo wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi.

Mtaa wenye shughuli nyingi umejaa watu wengi, wanaotembea na kufanya biashara zao. Magari hasa matatu na magari mengine madogo, yamesimama kando ya barabara, baadhi yakiwa na mabango yenye matangazo.

Mwanaume amesimama mbele ya basi ndogo la abiria lenye rangi ya bluu, Mwanaume huyu anaonekana akitazama basi hilo huku akiwa amevaa koti jeusi, jeans na kofia ya baseball . Basi hilo linaonekana kuwa katika kituo cha mabasi au eneo la abiria, likionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Barabara pana yenye lami inaonekana kuwa na magari machache yanayopita. Daraja refu la watembea kwa miguu; lenye muundo wa chuma na rangi ya kijani kibichi, linaonekana likivuka barabara juu. Kwenye ukingo wa barabara kuna miti na mabango ya barabarani. Na anga linaonekana kuwa na mawingu machache.

Gari la fedha limepaki kando ya barabara kuu chini ya daraja la juu la kisasa. Kuta za daraja zimetengenezwa kwa mawe na kuna michoro ya graffiti . Juu ya daraja kuna miti mirefu na kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe meupe likiashiria hali ya hewa ya kupendeza.

Mabasi na watu wanaonekana katika kituo cha mabasi chenye shughuli mingi. Kuna mabango mawili makubwa. Mmoja likiwa na nambari 33 kubwa na orodha ya maeneo na jengine likitangaza huduma ya Nairobi aviation .

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na nyeupe likiwa na jina 'Citi Hoppa' limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wakionekana wakipanda au kushuka. Basi lina matangazo kadhaa yaliyobandikwa kwenye madirisha yake, yakionyesha huduma au biashara.

Eneo linaonekana kuwa steji ya Nakuru. Kuna magari aina ya basi dogo lililoandikwa 2NK Sacco Nakuru Direct. Mabango ya matangazo yanaonekana nyuma ya gari hilo, na majengo ya biashara yanaonekana pande zote. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida za mji.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari ya abiria na mabango ya biashara yaliyotundikwa kwenye majengo. Mabasi madogo meupe na njano yamepaki kando ya barabara yakionyesha huduma za usafiri kuenda Nyeri na Nakuru.

Mwanamke amesimama katika eneo la shughuli nyingi. Akiwa amevaa suruali ya kijani kibichi na koti la kijani na jeusi. Ameikunja mikono yake na anaonekana akiangalia kamera. Akionyesha utulivu. Karibu naye, kuna stand yenye miwani ya jua na vitu vingine vya kuuza. Ikionyesha mazingira ya soko.

Barabara kuu jijini Nairobi inaonekana ikiwa na shughuli nyingi, magari na watu wengine wakitembea. Kuna mabasi mawili yamepaki kando ya barabara, moja likiwa na rangi ya waridi na picha ya mwanamke na jingine likiwa jekundu.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha basi kubwa la abiria amblo lina rangi ya kijani kibichi na limepambwa kwa michoro ya kupendeza yenye rangi za upinde wa mvua juu. Watu wawili waliovalia fulana za zambarau wamesimama karibu na basi, mmoja wao akiwa ameshikilia bango.

Barabara ya gari inapita chini ya daraja kubwa la zege ambapo barabara nyingine ya lami inapita juu. Basi dogo la rangi ya waridi na bluu inaonekana likipita kwenye daraja la chini. Chini ya daraja hilo kuna mto mdogo wenye maji ya kahawia yanayotirirka polepole.

Katika mtaa wenye shughuli nyingi, basi dogo jeupe lenye namba za usajili za Kenya limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wakiwemo watu wawili wanaonekana wamesimama kando ya mizigo lililo karibu na basi wakionekana kusubiri au kupita.

Mstari wa reli unaonekana ukivuka eneo lenye nyasi kavu huku treni yenye rangi nyeupe, zambarau na njano ikipita juu yake. Uzio wa chuma wenye matundu unaonekana mbele, ukitenganisha mtazamaji na reli, ukionyesha eneo la usalama. Nyuma ya reli, miti na majengo yanaonekana kwa mbali yakionyesha mazingira ya mjini.

Magari ya abiria yamepaki kando ya barabara yakionyesha shughuli nyingi za usafiri. Mabango yenye majina ya maeneo kama Nakuru direct na Meru Mekina Sacco, yametundikwa kwenye magari yakionyesha route zao. Mandhari inaashiria eneo la biashara na usafirishaji jijini, labda kituo cha matatu.

Magari ya abiria hasa mabasi ya bluu yameegeshwa kando ya barabara yenye watu wengi. Abiria na wapita njia wanaonekana wakishughulika na shughuli zao za kila siku, huku baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo. Kwenye kona ya barabara kuna mnara wenye saa na pia kuna miti mikubwa inayoonyesha kuwa eneo hilo lina uoto wa asili.

Gari ndogo la abiria la buluu limepaki kando ya barabara likiwa na mabango yenye maandishi ya kiingereza na kiswahili. Watu wawili wanaonekana wakiongea karibu na mti huku mkoba wa kijani ukiwa umetundikwa kwenye mti huo.

Mjini Nairobi kuna matatu iliyopambwa kwa rangi na michoro maridadi ikiwa imesimama barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hio. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili lina shughuli mingi za mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Mtaani kuna magari mengi ya abiria ikiwemo matatu za rangi tofauti zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu. Mabasi mengine yanabeba ishara zikionyesha nyeri direct kuashiria njia zao. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye barabara hio.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari makubwa kama lori la kijani na basi jekundu. Lori hilo linaonekana kubeba mizigo au watu juu yake na kuna watu wengine wakizunguka eneo hilo. Majengo marefu na miti yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Bomba refu lenye rangi ya kijivu na nyeusi limejikita kwenye maji machafu. Sehemu ya ardhi iliyo na tope inazuguka eneo la maji ikionyesha mazingira yenye unyevunyevu. Vijiti vilivyovunjika vimetawanyika ndani ya maji, vikiongeza mazingira ya uchafu.

Sehemu ya ukuta wa bati la chuma inaonekana likiwa limefunikwa na kutu kidogo na vumbi. Chini ya ukuta huo kuna bomba la maji lenye kifaa cha kufungulia likiwa limewekwa juu ya jiwe dogo. Nyasi chache zimeota karibu na bomba zikionyesha mazingira ya nje yasiyotunzwa sana.

Mandhari haya yanajaa rundo kubwa la taka na uchafu, likiwa na mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali, nguo chakavu na mabaki mengine ya vitu yaliyotupwa. Uchafu huu umetapakaa kando ya eneo lenye miti na mimea. Huku sehemu ya chini ikionekana kuwa na maji au matope.

Mfululizo wa mabomba makubwa ya buluu umelala chini, yametawanyika kwenye ardhi yenye tope. Mabomba haya yanaonekana kuwa mapya na yanang'aa, yakionyesha kuwa yametengenezwa kwa matumizi ya miundo mbinu.

Rundo kubwa la udongo wenye miamba na tope linaonekana wazi likiwa na rangi ya kahawia na nyeusi katikati wa udongo huo bomba chembamba labda ya plastiki linapita likiashiria uwezekano wa mfumo wa umwagiliaji au upitishaji wa maji.

Chumba kidogo kimejazwa na maji ya chupa yaliyopangwa kwenye rafu ya buluu na pia yakiwa yamerundikana chini. Rafu hiyo ya buluu ina muundo wa kupendeza na mabaka meupe ikionyesha ubunifu. Chini yake kuna friji kubwa na juu yake kuna chupa ya maji ya chuma ya rangi ya zambarau.

Sehemu ya mfumo wa kusafisha au kuchuja unaojumuisha tangi la rangi ya samawati, mabomba ya valve mbalimbali ikiwemo moja nyekundu na nyingine ya samawati zimeunganishwa kwenye tangi hilo. Muundo wa chuma unaong'aa umezunguka na kuunga mkono mfumo huo.

Mtaro mrefu uliojaa maji katikati ya udongo uliofukuliwa. Upande wa kushoto na kulia wa mtaro kuna matuta ya udongo mweusi. Mbali upande wa kulia na kushoto kuna majengo makubwa ya ghorofa yaliyosimama yakionesha maendeleo ya miji.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kwenye ardhi yenye nyasi na udongo. Kando ya takataka kuna miti michache na mabaki ya mimea, kwa mbali majengo kadhaa yanaonekana yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi ya watu.

Kitalu cha udongo kimechimbwa na kuacha shimo refu iliyojazwa na maji machafu ya kahawia. Mawe na takataka zimetapakaa chini ya mtaro zikionyesha kutokuwa na usafi. Kivuli cha mtu kimeonekana upande wa kulia kikionyesha uwepo wa mpiga picha au mtu mwengine.

Mandhari ya jiji unaonyesha majengo mbali mbali yenye ghorofa kadhaa. majengo mengi yanaonekana kuwa ya makazi, baadhi yakiwa na matangi ya maji, meusi juu ya paa. Kwa mbele ukuta wa matofali unaoonekana kama sehemu ya jengo ukitoa hisia ya mtazamo kutoka juu.

Mkondo wa mto unaonekana umejaa taka na uchafu wa kila aina. Mifuko ya plastiki yenye rangi tofauti, chupa na vitu vingine vimetawanyika kando ya maji. Uoto wa asili wa kijani umeonekana upande wa kulia wa mkondo, ukilinganisha na uchafu uliotawanyika.

Eneo hili linaonekana kuwa la ujenzi likiwa na tinga tinga kubwa la manjano lililokaa juu ya rundo la mchanga. Nyuma ya tinga tinga daraja la saruji linanyanyuka likiwa na taa za barabara pembeni yake.